Wanaume wawili wamehudhuria duka hili, kutoa ama kushughulikiwa na mhudumu katika duka hili. Duka la M-Pesa na duka la Airtel. Duka hizo zote zinatumiwa kwa kutoa pesa ama kuingiza pesa kwa simu.

Duka kubwa ambalo unaweza nunua bidhaa vya aina mbali mbali, kuna maji inauzwa humu dukani na tena kuna M-Pesa, duka mbayo unaweza tumia kutoa pesa na kuwekewa pesa kwa simu yako.

Magari yamesimamishwa. Gari na rangi nyeusi, gari rangi nyeupe, na kuna wanawake wawili wameegeza huku wanaume wawili pia wameegeza kwenye gari hili. Na mwingine ameketi chini huku akishika tama.

Duka la Mpesa, duka ambalo watu wanaweza kupata hela, pesa wanaekewa kwa simu na tena wanaeza toa, pesa kwa kutumia duka hii, na tena duka hili, ni duka ile ya mtaani ya K.C.B.

Gari kubwa ambalo limebebwa juu ,linatumika sana hasaa kuleta magari yanayoletwa kutoka nje .Yanabebwa na gari hili kuletwa pahala pa kuuza magari ,yakiletwa haya magari yanawekwa chini ama kuteremshwa kwa kutumia troli hii au gari hili linalotumika.

Sokoni mnamouzwa bidhaa vya aina mbalimbali. Kuna vitunguu viambata ,kuna pilipili, kuna vitambara, kuna tikiti, kuna dania, kuna mimea mbalimbali hadi hoho.

Pesa zilizo nyingi zimebebwa mkononi. Pesa hizi ni pesa za noti. Noti hizi ni noti za shilingi elfu moja. Noti hizi pia ama hizi pesa zinatumika kwa mahitaji mbalimbali. Pesa hutumika kununua vitu ama kununua bidhaa mbalimbali pia.

Magari ya aina mbalimbali yenye dhamana ya juu yamesimamishwa ama yameegeshwa kando ya barabara pahali ambapo kuna miti mirefu mingi iliyosimama na matawi ya majani mbichi.

Duka kubwa la Mpesa ,na tena linauzwa vitu vya aina mbalimbali ,kuna ni kama dalili ya kuuzwa kwa dawa huku ,kuna dalili ya kuuzwa vitu vya aina tofauti tofauti, duka hili pia kama hautaweza kumpata mtu katika hii duka, ameacha nambari la simu huko kando pia unaweza piga .

Duka hili la M-Pesa linaloitwa generation ya kisasa ni duka ambalo limejaa pomoni ishara ya kuwa kuna vitu ya aina mbalimbali. Kuna mafuta ya uto yanauzwa humu ndani. Kuna hadi vitu vya aina, kuna pahala pia pa kuketi ambapo macustomers wakiingia wanakalia.

Hapa ni mahali ama kampuni pa kupata maziwa kwa wingi. Maziwa aina ya Mount Kenya. Maziwa hii yanapatikana huku unapokuja unapata maziwa hii kwa wingi na tenakwa bei ya chini.

Bima ya biashara ,bima hii ni ya kulinda biashara lako lisiharibiwe na kile kibaya ama madhara yanayoletwa kama ya mvua , anga kubadilika, bima hii ni sawa ambayo hata vitu vyako vinalindwa visiharibiwe msimu za madhara kama haya ama shida kama hizo.

Gari ya rangi nyeusi. Gari inayoonyesha ya kuwa ni gari ya umaarufu wa juu. Gari hili limeandikwa mbele Rawa Auto. Ni gari yenye imetoka katika pahali pa kuuza magari inayoitwa Rawa.

Bima ya ubinafsi ya magari inayoitwa Anziamo Insurance Agency, bima hii ni bima ambayo unalipa mwezi mzima elfu Moja, na kwa miaka unaeza lipa elfu tano ,ni bima ambayo ni nzuri kwa gari lako.

Wanabima wa nyumbani ama mali ya nyumbani wanaojiita Letshego. Letsgo ni wanabima wanaolinda maboma za aina mbalimbali.

Gari kubwa la ajabu linalo tumika kubeba magari mengine ambayo yanauzwa na kampuni mbalimbali. Gari hili linatumika kubeba magari ambayo yameletwa kutoka nchi za nje.

Pahala pa kuuzwa kwa magari za aina mbalimbali. Gari haya ambayo nayaona ni gari ya rani nyeusi na rangi nyeupe na ni gari aina ya Landrover. Gari hii ni gari yenye umaarufu kwa kupita pahali pabaya na tena kwa matope au ukwame.

Aina mbalimbali za mmea wa malenge. Malenge kunayo malenge hii nyeupe, ya rangi ya manjano alafu kuna hii malenge ingine ambayo pia inaweza tumika kupika mchele. Malenge hii inaweza tumika kupika chapati pia hata keki.

Wanabima wa Jubilee wanoanyesha kua ni bima kubwa inayo saidia kwa kulipa bima za hospitali, ambapo ukilipa bima hizi utapata matibabu yanayofaa kwa mtu ambaye amegonjeka ama ako na ugonjwa mbali mbali.

Duka la viatu, viatu aina ya champali, champali hizi huvaliwa sana sana na wanawake, naona ziko na colour tofauti tofauti ama rangi tofauti tofauti. Kuna rangi nyeusi halafu imewekwa maridadi tofauti tofauti. Kuna muuzaji anauza ama anaongea na mtu mwingine kwa hili duka.

Bima, wanabima wa Orient Insurance, wanaonyesha kuwa wanapeana bima kwa wanyama wale tunawafuga nyumbani na tena tunawaenzi sana kama paka ,mbwa. Inaonyesha kuwa wanyama hawa unazipata bima ama unaeza chukua bima yao kwa kutumia Orient Credit.

Sokoni mnamuzwa manguo, watu wamehudhuria kununua na kuuza manguo, ishara ya kuwa wakishanunua na wauze, mtu mwenye atanunua atapata mahitaji yake na anayeuza atapata hela ya kumfanya mahitaji yake.

Magari tofauti tofauti yamepangwa pahala pa kuuzwa, pahala hapa tena ni pasafi. Kuna magari rangi tofauti, kuna nyeupe, naona gari rangi nyeusi. Kando yao pia kuna ghorofa kubwa na tena kuna board imeekwa rangi samwati.

Kibanda cha mwanamke ambaye anauza viungo tofauti tofauti na mimea tofauti. Kuna nyanya, kitunguu maji, viazi vitamu, viazi, kuna iliki, kuna mabende, naona minji naona hoho.

Sokoni pa kuuza bidhaa tofauti tofauti na kuzururwa na watu tofauti tofauti na wa aina mbali mbali kutoka maeneo tofauti tofauti kujiunga ili kutafuta, kununua na kupata kile wanachokitafuta kule sokoni ama kuuza wanachokiuza sokoni.

Gari la nissan. Nissan hii imepakwa rangi nyeupe huku miguu yake ni nyeusi. Ni gari linaloonekana kuwa ni gari mpya ama limenunuliwa tu hivi karibuni kwa kuitazama jinsi ilivyo safi.

Chumba cha Darling Kenya sehemu ya viatu ambapo wanauzia viatu tofauti tofauti. Mtu anawezaingia akikagulia kiatu kile kinachombamba ama kilichoridhia. Anachagua kiatu hiki na kuichukua ama.

Gari lenye nambari KDH 990J liko katika barabarani huku limepakwa rangi nyeupe.

Kibandani kunakouzwa mimea tofauti tofauti matunda tofauti, matunda za kila aina. Kuna vitunguu ama viambata pia vinapatikana humu, kuna machungwa, kuna tikiti maji, kuna mananasi ama nanasi, kuna ndizi pia hupatikana hapa.

Duka la kuuza magari. Ina magari aina mbalimbali. Gari yenye rangi nyekundu. Naona kuna gari yenye rangi nyeupe na rangi nyeusi.

Viazi vya aina tofauti tofauti vimewekwa kwenye vikebe vinauzwa. Kuna viazi vimewekwa kwa vikapi, viazi vitamu, kuna viazi vikuu na kuna nduma pia, zimeekwa apa katika mikebe ya kuuza.

Saa ya gari ama kionyesho cha gari kinachoonyesha nyakati ama jinsi ambavyo gari hili linakimbia. Kwa sasa gari hili linaonekana kuwa limesimama kwa sababu halijatoka katika mita yeyote.

Kampuni ya Letshego ambayo wanapeana bima ya magari. Bima yao wanasema kwa sababu kuu ya kuchukua bima yao ni kuwa wako rahisi kupatikana na tena wanakusaidia iwapo uko barabarani.

Pahala pa kuuza magari za aina mbalimbali, kuna gari la Probox, kuna gari la Nissan, kuna gari ya Noah, naona kuna gari ya Voxy na kuna gari ya Toyota Premio, kampuni ya Toyota, gari hizi zina rangi tofauti tofauti, kuna nyekundu, kuna nyeupe na kuna nyeusi pia.

Wanabima wa shemedi ambao wanatangaza bima yao ya kimtu kibinafsi ambayo inaonyesha kuwa wanajalia hali yako.

Mkono huu unaopeana ufungua ya gari ni mkono wa mke ama kike ambaye vidole vyake amejipaka rangi nyekundu, anapeana funguo ya gari kwa mwanaume ambaye amevaa suti nyeusi na shati nyeupe huku ikiwekwa maridadi pia nyeupe.

Sokoni ambako wauzaji wengi wanahudhuria kuuzia watu tofauti tofauti ama watu wa aina mbali mbali. Huku nikitazama hapa kuna mwanaume anauza manguo za long'i huku mwingine anauza kule kwingine akivalia shati nyeupe.

Duka mojawapo ya mpesa iliyokuwa inaitwa Atah shop . Duka hili ni duka linaonekana ni duka kubwa. Kuna kuuza gesi, anauza soda, ako hadi na jokovu la kuweka soda.

Bima ya CIC, ni bima inayotumika kujumuisha familia na wanawe kupata matibabu za aina, matibabu za nguvu kwenye hospitali mbalimbali wakiwa wanalipia bima hiyo.

Duka kubwa ambayo kuna M-pesa. Naona kunauzwa maji, mipira, kuna jokofu lenye unaweza pata kitu baridi unachokitaka kama soda, juisi na vitu mbalimbali.

Duka la vitenge na maleso za aina tofauti tofauti na rangi mbalimbali. Kuna leso hizi na vitenge hizi zimeekwa hapa, hizi vitenge ni zile ngumu, tena naona kuna viatu pia vinauzwa huku.